Mwanaume mkulima ambae ameacha kutumia mbolea za kisasa, zinazouzwa kwenye maduka mbalimbali ya pembejeo za kilimo, na sasa ameweza yeye mwenyewe kusindika mbolea aina ya samadi, na sasa imekua tayari kupelekwa shambani.

Vifungashio aina ya chupa zilizotengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, vimewekwa dawa mbalimbali za mifugo huku yakiwa maandishi yanayoelezea namna bora ya kutumia, ili kuweza kupata matokeo sahihi na yanayotegemewa.

Dawa pamoja na virutubisho kwaajili ya kuku wa kienyeji zimewekwa katika kifungashio, kilichotengenezwa kwa malighafi ya plastiki na zinauzwa kwenye duka la pembejeo pamoja na ufugaji.

Bidhaa mbalimbali za pembejeo za kilimo pamoja na ufugaji zinauzwa dukani, zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti. Maandishi juu yake yakielezea namna bora ya kutumia na siku ambayo zinaisha mda wake.

Ndani ya ghala linalotumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali za pembejeo za kilimo, moja wapo ni mbolea ambayo wakulima wengi huitumia kwa ajili kustawisha mazao na hatimae kuvuna mengi ya biashara.

Kifungashio aina ya chupa ambacho kinahifadhiwa ndani ya boksi kinadawa maalumu, ambayo hutumika kwa wanyama na ufugwa nyumbani, wakiwemo mbwa na paka wasaidia kuwakinga na kuwaponya magonjwa mbalimbali yanayoweza kuambukiza.

Duka linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo na dawa za mifugo, mama ambaye ndiye muuzaji amesimama huku anatabasamu, baada ya wateja wake waliokuja kununua kwa bei ya jumla kuondoka.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo, wameketi wafanyakazi wawili ambao hutoa huduma kwa wateja, wakijadiliana mambo tofautitofauti huku wote wanaonekana wanaifurahia na kupenda kazi wanayoifanya.

Ndani ya duka linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo, mbolea nayo inauzwa ikiwa kwenye mfuko mkubwa wenye kilo hamsini, ili wakulima wanapokuja waweze kununua na kwenda kustawisha mazao yao.

Nje ya duka ambalo linauza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, zimetolewa mifuko miwili ambayo ndani ziko mbolea ambazo, hutumika na wakulima kustawisha mazao yao, na baadae kupata mavuno mengi na kujipatia kipato cha kujikimu na maisha yao.

Wakulima wazao la biashara la karoti, baada ya kuzichimba kwenye udongo na kuzisafisha vizuri kwa maji safi na salama, wameziweka kwenye mifuko na kushona, ili mteja wa jumla anapofika kute ziko tayari na kuanza safari ya kuelekea kwenye masoko makubwa ya mjini.

Mwanaume mkulima wa mapapai ambaye amepanda mbegu fupi, akiwa amesimama kando ya mmoja uliozaa matunda mengi, akiyakagua kwa umakini, ili kujua kama wadudu waharibifu wameingia kuanza kuyatoboa ili apige dawa.

Zao la biashara aina ya nyanya zimelimwa kwenye shamba kubwa, na tayari mkulima amezitoa chini na kuzifunga kwenye miti yake, akisubiria sasa ziweze kuiva na kuzivuna, na kuanza safari ya kuelekea kwenye masoko makubwa, ambako ataziuza kwa wateja wa jumla.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa, wamezivuna toka kwenye miti yake na sasa wanazichambua kwa umakini, ili kupata zile zilizo bora na kumuuzia mteja anayenunua jumla na kuzipeleka kiwandani.

Wakulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, baada ya kuvichimba na kuvikusanya eneo moja, sasa wanavipakia kwenye magunia kuyashona na kueleke sokoni ambapo watawauzia wateja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wale wa jumla wanaovipeleka kwenye kiwanda.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi vitamu, tayari wamevivuna shambani na kuviosha vizuri ili kupeleka sokoni, ambavyo hutumika sana wakati wa mfungo wa mwezi mtukufu wa waumini wa dini ya kiislamu.

Migomba mingi imepandwa shambani, ikiwa katika wakati wa kuzaa ndizi ambazo huchumwa na kupelekwa kuuzwa maeneo mbali mbali, kama vile sokoni, kwa wateja wa kwenye migahawa au ma hotelini.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi mviringo, baada ya kuvuna na kuvipakia kwenye mifuko, sasa wanaendelea kumalizia kushona, gari tayari limefika kuvisafirisha, na kupeleka kwenye masoko makubwa, hasa yanayopatikana mijini.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa kwenye bustani ndogo ya nyumbani zikiwa zimezaa sana , kutokana na udongo wenye rutuba nzuri na umwagiliaji wa kutumia mabomba ya kisasa zikikaribia kukomaa na badae kuiva.

Kijana mkulima wa zao la biashara la mahindi, amesimama kando ya shamba lake ambalo amepanda mengi na sasa yamefikia wakati wa kukomaa, ili kuyavuna yakiwa mabichi na kwenda kuyauza sokoni hasa kwa kina mama, ambao huenda kuyachemsha na kuyauza mtaani.

Wanawake wanaoishi pembezoni mwa mji wachapakazi na wanaojituma kwa bidii, wameajiriwa kama vibarua kwenye shamba lililopandwa viazi, wanaendelea kuvuna kwa kuvichimba kwenye ardhi ili baadaye visafirishwe na kupelekwa sokoni.

Wakulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji baada ya kuving'oa kwenye ardhi na kukata majani yake, sasa wanajiandaa kuviweka kwenye maboksi na safari rasmi ya kuelekea sokoni iweze kuanza.

Mwanamke mkulima wa zao la biashara aina ya ndizi, amesimama kando ya mgomba huku ameishika kubwa kuliko zote akisubilia iliiweza kukomaa, kuichuma na kuipeleka sokoni.

Wanaume wawili, ambao ni wakulima wa zao la biashara la kahawa wakizichuma zile ambazo zimeanza kuiva ili kwenda kuzichakata kwa kutumia mfumo wa kienyeji, na kupata bidhaa ambayo wataitumia kwa ajili ya chai kwenye familia na majirani waliowazunguka.

Mtaalamu wa kilimo ambaye amemtembelea mkulima wake, akimkodolea macho na kumsikiliza kwa makini malamiko yake mengi, yanayotokana na kupata mavuno machache.

Wanaume ambao ni wakulima wanaofanya shughuli zao pembezoni mwa mji, wanaendelea kuzivuna karoti ambazo zimetoka kwa wingi, ili baadaye kuzisafirisha kwenda sokoni kuwauzia wateja, hasa wale wa jumla wanaozipeleka nje ya nchi.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa Katika udongo una utajiri wa rutuba, hupelekea kuzaliana kwa wingi na matunda yenye ubora yakisubiliwa yote kwa pamoja yaweze kuiva kuchumwa na kupelekwa sokoni.

Kando ya shamba kubwa lililokuwa limelimwa viazi vitamu. Wakulima wameketi baada ya shughuli nzito ya kuviosha na sasa wanajiandaa kuvipanga kwenye matenga, yatakayotumika kuvibeba na kuelekea sokoni.

Wakulima wanaotumia usafiri wa baiskeli wamefika shambani na kuzichuma nyanya tayari kuzipakia kwenye maboksi kwa mpangilio mzuri, ili wale wateja wa jumla wanaokuja kuchukulia shambani wazikute ziko tayari, na kuanza safari ya kwenda kuuza masoko ya mijini na hata nje ya nchi.

Mkulima amepanda zao la biashara aina ya papai, na kuwekeza nguvu kubwa kwenye mbolea naumwagiliaji na sasa yamezaliana kwa wingi akisubiria yakomae, kuiva na kuyachuma kupeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya mihogo imevunwa shambani, imewekwa kwenye mifuko inasubiria kushonwa, na kusafirishwa kwenda kwenye masoko hasa ya nje ya nchi, kutokana na kwamba wateja wa ndani ni wachache sana.

Mwanamake mfanyabiashara baada ya kuyanunua mananasi toka kwa mkulima sasa ameyapanga ardhini, akiendelea kuyauza huku mfuko anaowekea hela ameufunga mbele kwa kutumia kamba zilizopita kiunoni mwake.

Mkulima anayejihusisha na kupanda mbogamboga kwenye bustani ndogo ya nyumbani kwake, amezipanda tofautitofauti, kwenye mpangilio mzuri unaovutia, huku baadhi zikiwa tayari kuchumwa kwa matumizi yake na familia.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa, wakizichuma na kuzibeba kuzikusanya sehemu moja, ili gari inayokuja kuzichukululia shambani iwe rahisi kuzipakia na kuanza safari ya kuelekea kiwandani kuzichakata.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya viazi mviringo, akifurahia majira ya mavuno ambapo anavipanga kwenye ndoo na badae kujaza kwenye mifuko, na kuanza safari ya kuelekea sokoni kuviuza.

Mwanadada ambae ni mkulima wa zao la mahindi, tayari yamekomaa na anayavuna yakiwa mabichi, huku akiufurahia msimu huu kwasababu atakwenda kuwauzia wajasiliamali wadogowadogo wanawake, ambao huyachemsha na kuyatembeza mitaani.

Wajasiriamali wadogowadogo wanawake wapo sokoni, baada ya kununua ndizi kwa wakulima sasa wanazichanachana kutoa kwenye mikungu yake ili kuziuza rejareja kwa vichane.

Mwanaume ambaye ni mjasiriamali wa ndizi mbivu baada ya kununua zikiwa shambani, na sasa anazipanga kwenye maboksi, ambayo baadae atayaingiza kwenye makontena yanayoivisha kwa kipindi cha muda mfupi.

Shamba limepandwa miti ya kahawa, ambazo zimeanza kuiva moja moja, na wakulima huzichuma na kwenda kuzichakata kwa namna ya kienyeji, ili kupata bidhaa wanayoitumia kwenye familia na majirani waliowazunguka huku wakiendelea kuzisubiri zote ziwe tayari na kuzivuna.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vinavunwa shambani na kukusanywa sehemu moja, ambavyo wajasiriamali wadogowadogo huja kuvinunua ili kwenda kupika kama moja ya chakula huko mitaani, kinachoutwa chipsi.

Wanawake wawili wajasiliamali, wachapakazi, wanaojituma kwa bidii baada ya kuzipanda mboga kwenye bustani zao za nyumbani, sasa wanazichuma na kuzitembeza kwa majirani zao kuziuza, kujipatia kipato ambacho kitawasaidia kujikimu na maisha yao ya kila siku.

Zao la biashara aina ya ndizi, zimelimwa shambani zikiwa chache huku mkulima akitarajia kuzivuna kwa ajili ya matumizi yake binafsi na familia na kuwagawia wale wote ambao ni majirani zake waliomzunguka.

Mwanamke anayelima zao la biashara aina kahawa, ameshikilia beseni dogo kwenye mkono wake wa kushoto, huku wa kuume ukiendelea kuzichuma zile ambazo zimeanza kuiva kwenda kuzichakata kwa namna ya kienyeji, ili zipatikane bidhaa ambayo ataitumia kwenye familia yake na majirani zake.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya nanasi, tayari amezivuna shambani na kuweka kwenye maboksi ya plastiki ili kuanza kuwasambazia wateja wa warejareja wenye vibanda, ambao huyachonga na kuyakatakata na kuyauza katika vipande vipande.

Mwanaume mkulima anayefanya shughuli zake pembezoni mwa mji, amepanda mapapai mengi shambani ambayo yanakaribia kuiva huku yale ambayo yameanza, ameyachuma kwa ajili ya matumizi ya familia yake.

Mwanaume ambaye ni mkulima wa zao la biashara aina ya ndizi, akiwa ametoka kununua migomba midogomidogo na anaendelea kuipanda ili aimwagilie, kuweka mbolea, kupalilia; hatimaye aweze kupata mazao mengi ya biashara.

Wakulima wa zao la biashara aina ya mahindi, wakikata miti yake na kuendelea kuyamenya kutoa kwenye maganda na hatimaye kuyabeba kupeleka sehemu maalumu, ambapo yataanikwa mpaka kufikia kiwango kinachotakiwa kuingizwa mashine, kusagwa na kupatikana unga wa ugali.

Viazi mviringo vinavunwa shambani na kutokana na udongo usiokuwa na rutuba ya kutosha, mazao yamepatikana machache ambayo hayakidhi vigezo vya kuingizwa kwenye masoko ya kimataifa.

Mkulima ambae amepanda zao la biashara la nyanya, kutokana na uhaba wa mbolea kwenye ardhi na kutokumwagilia kutumia mfumo wa kisasa, zimetoa matunda machache ambayo hayana tija sokoni.

Kutokana na udongo uliojaa rutuba ya kutosha na umwagiliaji wa kisasa unaotumia mabomba. Zao la biashara aina ya nanasi zimezaa kwa wingi na mazao ni mengi, yanayosubiria kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya pilipili hoho ambayo hutumika kama kiungo cha chakula hasa kuchanganya kwenye mboga ya mchuzi, huku wengine wakikatakata na kuweka kwenye kachumbari, yenye nyanya na vitunguu maji.

Wakulima wa zao la biashara aina ya mahindi, wakikata miti yake na kuyamenya, kukusanya ndani ya vikapu, ili baadae kuyapeleka nyumbani kuyaanika; yafikie kiwango cha kuweza kuingizwa mashine, kusagwa na kupatikana unga wa chakula nyumbani.

Wanaume watano wenye nguvu na shupavu, ambao ni wakulima wa zao la biashara la mahindi, wanayavuna yakiwa mabichi na baadae kuyabeba mabegani mwao na kuyasambaza kwa wateja wao wa rejareja, ambao huenda na kuyachoma kando ya barabara.

Mwanaume mkulima akiwa amevalia mavazi yake la ovaroli za buluu, huku amebeba tikiti maji begani mwake msimu wa mavuno ambapo ameyakusanya ilikuyaweka kwenye gari na kuanza safari kwenda sokoni, kuwauzia wateja ambao ni wajasiriamali wadogo wadogo kupeleka kuya kata kata na kuuza kwa vipande.

Mwanaume ambaye ni mkulima wa kilimo cha kisasa, amepanda mboga nyingi za majani kwenye shamba kubwa. Huku akitumia mfumo wa kisasa kumwagilia, ambayo ni mabomba yanayotandikwa ardhini ili kujihakikishia kupata mavuno mengi.

Mkulima anayejishughulisha na kilimo cha kupanda bustani ndogondogo, tayari amevuna baadhi ya mazao yake, ameyapakia kwenye toroli ili kuanza safari ya kuyapeleka sokoni, ambako ni kando tu ya kijiji anakoishi.

Wakulima wa zao la biashara aina ya nyanya, baada ya kuzichuma na kujaza kwenye maboksi sasa wanaanza safari ya kuelekea sokoni na kuwauzia wateja hasa wa jumla ambao huzisafirisha kwenda nje ya nchi.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi vitamu wakiendelea kuvisafisha na kuviwekwa katika maboksi, ilikuelekea sokoni ambapo wateja wengi huvinunua kwaajili yakunywea chai asubuhi.

Shamba ambalo tayari limelimwa na moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, ikiendelea kuchimba na kuweka matuta. Ili kuwapa fursa wakulima kuja kusia, na baadae kupata miche mizuri.

Mashine ya kilimo inayoitwa trekta, yenye rangi nzuri ya kijani ipo katikati ya shamba kubwa, ikiendelea kulima na kulisawazisha ili baadae wakulima wapate nafasi ya kuja kupanda mbegu mbalimbali ambazo wamezinunua kwenye maduka ya pembejeo za kilimo.

Shamba kubwa ambalo hutumika kwenye kilimo cha biashara limejaa majani mengi ambayo yameota baada ya mvua nyingi, kuonyesha mfululizo na sasa moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo inapita kuyakata ili baadaye kuweza kulima na kuandaa kwa ajili ya kuweka mimea mingine.

Mashine inayotumika kwenye kilimo aina ya trekta ikiwa na rangi yake nyekundu, ipo katikati ya shamba kubwa la mazao ya biashara ikiendelea kulima, na baadaye wakulima kuja kuzisia mbegu zao, ili kuvuna mavuno mengi kujipatia faida wanayostahili.

Moja ya mashine ambazo hutumika kwenye kilimo kwa ajili ya kuchimba mashimo mafupi na kutengeneza kitalu, ikiendelea na zoezi hili ili kuhakikisha mbegu za mimea tofauti tofauti na pandwa kwa ajili ya kuwauzia wale wote wenye bustani au mashamba makubwa.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa, zimepandwa mbegu tofautitofauti kwenye vitalu zikisubiria kuweza kukua na kupatikana miche, huku mboga za majani zikiwa zinakaribia kukomaa na kuvumwa.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo ipo katikati ya shamba kubwa lililojaa majani mengi yaliyotokana na mvua zilizonyesha mfululizo, ili kuweza kuyakata na badae kulima.

Moja ya mashine ambazo hutumika kwenye kilimo cha kisasa, ndani yake zimepandwa mboga za majani zikiwa kwenye hatua ya kati kabla ya kukomaa kuvunwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na kwenye migahawa.

Mashine ambazo hutumika katika kilimo cha kisasa hasa ambacho akitumii udongo ila maji peke yake, tayari chainizi mboga za majani zimepandwa zikiendelea kukua na kustawi vizuri.

Moja ya mashine ambayo hutumika kwenye kilimo cha kisasa, zimepandwa nyanya ndani yake, zimemea kusatawi na sasa zimeiva, zikisubiria kuchumwa na kupelekwa kiwandani, ili zichakatwe, kusindikwa na baadae zipatikane bidhaa mbalimbali.

Mwanaume mkongwe kwenye kazi ya kutumia moja ya mashine ya kilimo aina trekta, akiwa juu yake anaendelea kulima shamba kubwa, ili baadaye liwe tayari na kuwapa nafasi wakulima kusia mbegu na baadaye kupata miche yenye ubora unaotakiwa.

Moja ya mashine zinazotumika katika kilimo aina ya trekta, ikiwa tayari imeingiza meno yake ndani ya ardhi wakati inaendelea kulima na kuliandaa shamba, ili baadae kuwezwa kupandwa na kupatikana mazao mengi ya biashara.

Baada ya shamba kulimwa na kukamilika, sasa moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo inaendelea kusawazisha na kufukia mabonde, ili kuwapatia fursa wakulima kuja na kuendelea na shughuli zao.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa, ipo katikati ya shamba lililojaa majani mengi, ili kuweza kuyakata na baadaye liwe tayari kuanza kulimwa.

Wanaume wawili wakiwa juu ya moja ya mashine ya kilimo aina ya trekta, wanaendelea kulima shamba kubwa lililojaa majani mengi, ili kuhakikisha yote yanatoka na wakulima wanakuwa tayari kuendelea na shughuli zao wanazozitegemea, ili kujikimu na maisha ya kila siku.

Mwanaume ambaye ni dereva wa moja ya mashine ya kilimo aina ya trekta, baada ya shughuli pevu ya kulima shamba kubwa, sasa ameiegesha akiendelea kupumzika, kabla ya kuanza safari ya kwenda nyumbani.

Wavuvi wa samaki wakiwa wameingiza neti ndani ya maji na tayari wameingia wengi na sasa wanajiandaa kuivuta na kuitoa, ili kwenda kuwaandaa kwa ajili ya chakula.

Bwawa dogo lililochibwa na kutengenezwa kwa ajili ya ufugaji wa samaki nyumbani, limejazwa maji na kufunikwa kwa wavu sehemu ya juu, ili kuepusha vitu tofautitofauti kuingia na kuathiri wale viumbe wanaoendelea kuzaliana.

Mahindi rishe tayari yemevunwa shambani, ambayo kwa kawaida huchanganywa na nafaka nyingine kama vile: ulezi, mtama, uwele ili kwenda kusagwa na kupatikana unga wa uji wa watoto au familia nzima kwa ujumla.

Mto wenye maji yanayotiririka ambayo ni machafu, umepita katikati ya msitu mdogo, huku daraja la watembea kwa miguu nalo likiwepo, ili waweze kuvuka na kuelekea upande wa pili.

Vitalu vingi vilivyopandwa mimea tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na miti ambayo miche yake huenda na kuoteshwa kwenye misitu, tayari imemea ikikaribia wakati wa kuvunwa na kuuziwa wateja tofautitofauti.

Mwanamke ambaye anayapenda mazingira na anavutiwa zaidi na miti, amefika kwenye vitaru ambavyo vimepandwa mimea tofauti tofauti ili kujinunulia miche yake na kwenyw kuiweka kwenye bustani yake nyumbani.

Eneo ambalo vimepandwa vitalu tofauti tofauti na mimea isiyofanana, ikiwa ni pamoja miti ambayo miche yake imekua na wateja wamefika ili kuweza kujinunulia na kwenda kuipanda.

Mto wenye maji machache umepita katikati ya msitu, ambawo umejaa uwoto wa asili pamoja na viumbe hai kama vile nyoka wenye sumu kali ambawo hujificha kwenye vichaka vilivyopo ndani yake.

Mwanaume mtanashati anayejihusisha na maswala ya misitu amesimama, huku ameushika mmoja wa mche wa miti alioununua na kuja kuupanda ili kuhakikisha mazingira yanaendelea kutunzwa.

Mtaalamu wa kilimo ambaye ametoka serikalini, amewatembelea wakulima ambao wanajishugulisha na upandaji wa vitalu kwa ajili ya miti, akiwapa mafunzo na elimu ya mambo mbalimbali ili hatimaye waweze kutoa miche iliyo bora zaidi.

Mkulima ambaye anasia mbegu za miti tofautitofauti kwa ajili ya kwenda kupandwa msituni, tayari vitalu vimekua na miche imekomaa, kwa ajili ya kila anayehitaji kuja kununua.

Mabomba ambayo hutumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho hakitumiii udongo, zimepandwa mboga za majani aina ya spinachi ambazo zinasifika kwa umaarufu wake kwa utajiri wa virutubisho vingi vinavyoshauriwa na watalaamu wa afya kutumika kwa wingi kwenye kila mlo wa chakula cha nyumbani.

Mkulima mdogo wa bustani za nyumbani amepanda mboga za majani kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake, na tayari zimemea zinakaribia kukomaa ili aweze kuzichuma kwa matumizi ya familia yake binafsi na wale wote ambao atajisikia kuwagawia.

Mboga za majani aina ya spinachi ambazo husifika kwa kuwa na utajiri mkubwa wa madini na virutubisho vingi, ambazo hushauriwa kupewa watoto hasa kwenye umri wa kuanzia miaka mitano kwenda juu, ili waweze kukua na afya bora na kufanya vizuri shuleni.

Mboga za majani zimelimwa kwenye mashine, ambazo zinatumia mfumo wa kilimo wa kisasa unaotumia maji peke yake. Tayari zimemea vizuri na kustawi, zikielekea wakati wa kuvunwa na kutumika angalau kwenye milo miwili ndani ya familia.

Mboga za majani aina ya spinachi ambazo hupatikana maeneo mengi hasa kwenye baridi, zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa unaotumia maji peke yake. Zimemea na kustawi vizuri, zikikaribia kukomaa na kuvunwa.

Mabomba yenye rangi mbili ,nyeupe na ya bluu yakiwa tayari yamepandwa mboga ndani yake kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho akitumii udongo ila maji peke yake zikiendelea kumea na kustawi vizuri.

Mabomba ambayo hutumika kwenye kilimo cha kisasa hasa ambacho hakitumii udongo, yamepandwa mimea mbalimbali kama vile maua mazuri yanayovutia, pamoja na mboga za majani vyote vikiwa vimestawi vizuri.

Mboga za majani aina ya chainizi ambazo zimejaa utajiri wa virutubisho tofauti tofauti zimelimwa kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho kinatumia maji peke yake, zimestawi kwa wingi zikikaribia kukomaa, kuvunwa kwa ajili ya matumizi ya familia.

Mboga za majani zinazosifiwa kuwa na utajiri mkubwa wa virutubisho mbalimbali, zimelimwa kwenye mabomba ya kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo. Zimestawi vizuri zikikaribia kukomaa na kuvunwa.

Chombo ambacho hutumika kwenye kilimo cha kisasa, mimea imepandwa ndani yake; imemea na kustawi vizuri, ambayo baadaye huchumwa na kutengenezea dawa tofautitofauti za asili.

Mboga za majani aina ya spinachi na figiri, zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake, zikikaribia wakati wa kukomaa na kuvunwa kuingizwa sokoni kwa wateja wote ambao hununua na kwenda kuzitembeza mitaani.

Mabomba makubwa ambayo yanatumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho kinatumia maji peke yake bila udongo tayari zimepandwa mbogamboga za majani, huku zikielekea wakati wa kukomaa na kuvunwa.

Mkulima ambaye hupanda mimea tofauti tofauti kwenye bustani ndogo ya nyumbani, sasa ameweka mboga za majani kwenye mashine ya kisasa inayotumia mfumo ambao hauhitaji udongo, na sasa zimekuwa zinaendelea kustawi ili baadaye aweze kuzichuma kwa matumizi ya familia yake.

Vifaa ambavyo vinatumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake, mkulima wa bustani ndogondogo amepanda mboga zake huku akisubiria zikomae aweze kuzichuma na kujipatia faida yeye na familia yake.

Mboga za majani aina ya figiri ambazo zina pendwa sana kwa wakazi wa mijini, Zimepandwa juu ya matuta kwenye shamba kubwa zikisubiliwa kukomaa kuchumwa na kupelekwa kiwandani ili zisindikwe na kupatikana bidhaa nyingine tofauti tofauti.

Kuku wa kienyeji wamejaa ndani ya banda wakiwa na afya nzuri inayotokana na malisho bora pamoja na madini, virutubisho na madawa yanayo wakinga wasishambuliwe na magonjwa mbalimbali.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa shambani na kutokana, na utajiri wa udongo uliojaa rutuba ya kutosha zimestawi na kutoa, matunda makubwa yaliyoanza kuivaa na wakulima wakijiandaa, kuchuma na kupelekwa viwandani kusindikwa na baadae zipatikane bidhaa tofauti tofauti.

Mashine inayotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa inayoitwa trekta, ipo katikati ya shamba kubwa ambalo hutumika kupanda mazao mbalimbali ya biashara. Ikiendelea kulima ili wakulima waweze kupata fursa ya kufanya shughuli zao.

Nyanya ambazo punde zimetoka kuchumwa shambani, ziko kiwandani zinaendelea na maandalizi ili baadaye zianze kuchakatwa na kusindikwa na zipatikane bidhaa nyingine kama zile za kopo, ambazo pia huuzwa kwenye masoko ya nje ya nchi.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mboga aina ya kabichi, huku majani yakiwa ni mengi yamezisonga na wakulima wanayang'oa na kupalia vizuri, ili badaye zikue na kupata ukubwa unaohitajika sokoni.

Mboga za majani aina ya kabichi zimepandwa kwenye shamba kubwa, matuta yamepigwa kwenye mistari iliyonyooka na kufanya yapendeze, huku zikikaribia kuchanua na hatimaye, wakati wa mavuno ukifika ziweze kupelekwa kiwandani.

Pilipili hoho ambazo zimevunwa kwa wingi shambani, zimeingizwa kiwandani zikiendelea na maandalizi ili baadaye kupelekwa kuchaktwa na kusindikwa, zitoke bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na viungo vya chakula.

Vifaranga wa kuku wa kisasa ambao wapo ndani ya banda lililowekwa maranda kwenye ardhi ili kuwasaidia na kuwakinga na baridi, wakue vizuri na kufikia ukubwa ambao unaohitajika sokoni ili mfugaji aweze kupata faida.

Zao la biashara aina ya nanasi, zimelimwa kwenye shamba kubwa na tayari zimemea na kustawi na kutoa matunda makubwa, yakisuburiwa kuiva, kuchumwa na kupelekwa kiwandani na baadaye zipatikane bidhaa tofautitofauti kama vile juisi nzuri.

Mboga za majani aina ya kabichi zimepandwa kwa wingi kwenye shamba kubwa, ambalo hulimwa mazao ya biashara na sasa zinaelekea wakati wa kuchanua maua ili badaye zikomae, kuvunwa na kupelekwa kiwandani.

vichanja maalum ambalo hutengenezwa hasa maeneo ya vijijini, vinavyotumika kuandikia mahindi ili yakauke zaidi na kufikia kiwango ambacho yana uwezo wa kupelekwa kwenye mashine kusagwa na kupatikana unga wa ugali.

Miti mingi ya kahawa imepandwa shambani, na mkulima anapita ili kuzichuma zile ambazo zimeanza kuiva, kwenda kuzichakata nyumbani na kupata bidhaa, ambayo ataitumia yeye, familia na waliomzunguka.

Mwanamume mkulima aliyepanda mboga za majani nyingi kwenye shamba kubwa, akiendelea kuzimwagilia kwa kutumia vyombo vya mikono zikiwa zimenawiri na kustawi sana zikikaribia wakati wa mavuno.

Wanaume wawili wapo juu ya moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta. Mmoja anaendesha ili kuelekea mahali ambapo ataanza shughuli ya kulima na baadae kulisawazisha shamba, ili wakulima waweze kuendelea nakusia mbegu na baadae kupata miche iliyo bora.

Kuku wa kisasa wamejaa ndani ya banda, wengi wana rangi nyeupe inayowapendeza. Wakiendelea kula chakula kilicho changanywa na madawa na virutubisho mbalimbali ili kuwakinga na magonjwa na kuwafanya wakue kwa haraka, kufikia ukubwa unaohitajika sokoni.

Zizi la ng’ombe wamejaa wengi wakiwa na afya nzuri na wamenona, kutokana na uangalizi wa hali ya juu bila kusahau dawa na chanjo mbalimbali, zinazowakinga na magonjwa ambayo yanayoweza kuwafanya wakadhoofika.

Mboga za majani aina ya kabichi, zimepandwa kwenye shamba kubwa na zimemea na kustawi vizuri. Zikielekea wakati wa kuvunwa na mkulima kuziingiza kiwandani kuchakatwa, kusindikwa na baadaye kupatikana bidhaa tofautitofauti.

Parachichi ambazo zimevunwa kutoka shambani sasa zinaandaliwa kwenye kiwanda na baadae kuanza kazi ya kuzichakata, kuzisindika na kupatikana bidhaa tofautitofauti yakiwemo mafuta mazuri kwa ajili ya kukuza nywele.

Vifaranga wengi ambao wametotolewa kwa kutumia mashine ya kisasa, wamejazwa ndani ya banda, ambalo limefungwa taa maalumu zinazowapatia joto na kuwasaida kukua na kuepushana na magonjwa mbalimbali.

Shamba kubwa limepandwa mazao aina ya nanasi, zikiwa zimefika wakati wa kukomaa mkulima anasubiri yaanze kuiva ili kuyavuna na kupeleka kiwandani; ambapo huchakatwa na kusindikwa na kupatikana bidhaa ya juisi ambayo huuzwa mpaka nje ya nchi.

Ndani ya kiwanda baada ya nyanya kuvunwa na kuletwa kuandaliwa, sasa zinaingizwa kwenye vifaa na mashine maalumu ili kuchakatwa na baadae kusindikwa, ili zipatikane bidhaa nyingine zitakazouzwa ndani na nje ya nchi.

Ndani ya zizi wamejaa ng'ombe wengi ambao wanarangi nzuri ya nyeupe na nyeusi wakiwa wamenona kwa kupata malisho mazuri pamoja na chanjo zinazowafanya wasidhoofishwe na magonjwa, wakikaribia wakati wa kupelekwa machinjioni, kuingizwa kiwandani na kupatikana bidhaa mbalimbali kama vile; soseji.

Umwagiliaji wa kutumia mfumo wa kisasa, Maji yanatoka nakuingia kwenye matuta yaliyochimbwa makubwamakubwa, na kupandwa maharage ambayo yamenawiri na kustawi sana kutokana na unyevuunyevu usiokauka siku zote.

Mwanaume ambaye ni mtaalamu wa umwagiliaji kwa kutumia mfumo wa kisasa wa mabomba, akiyaweka kwenye ardhi ili yaendelee kutoa unyevu kwenye mimea iliyopandwa, na hatimaye yapatikane mavuno mengi ya chakula nyumbani na biashara.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, wa kutumia mabomba umefungwa kwenye shamba kubwa, ambalo limepandwa maharage mengi juu ya matuta, yakiwa yamestawi kwa wingi ,yakiashiria baadae yatapatikana mavuno mengi, na faida kubwa kwa wakulima.

Mabomba yanayotumika kwenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, yametandikwa kwenye ardhi. Huku yakiendelea kumwaga maji kwenye mimea ambayo tayari imepandwa, ili ipate unyevunyevu wa kutosha na baadaye mazao mengi ya biashara yaweze kupatikana.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ndio unaotumika kwenye shamba kubwa la mahindi, ambayo yamestawi vizuri na sasa yamefikia hatua ya kuchanua maua, hatua inayotangulia utoaji wa mazao mengi kwa matumizi ya chakula cha nyumbani na pia kwa biashara.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa kutumia mabomba umewekwa kwenye shamba kubwa lililopandwa mboga za majani aina ya chainizi, ambazo bado ni ndogo zikiendelea kustawi hatimae ziweze kupatikana kuleta mazao mengi kwaajili ya chakula cha nyumbani na kupeleka sokoni pia.

Kando ya shamba ambalo limepandwa mimea tofautitofauti, umechimbwa mfereji ambao umewekwa bomba maalumu linalotumika kwaajili ya umwagiliaji wa kisasa kuyafanya mazao yapatikane kwa wingi.

Mwanaume anayefanya shughuli zake za kilimo pembezoni mwa mji, amepanda miche mingi ya miti, anaendelea kuimwagilia kwa kutumia mfumo wa mkono, ili istawi vizuri na baadae kuihamisha na kupeleka msituni kuipanda.

Muonekano wa shamba kubwa ambalo halijalimwa kwa muda mrefu, likiwa limejaa nyasi nyingi zinazokauka, kutokana na ardhi kuwa na ukame, uliokosa mvua nyingi hasa za mara kwa mara.

Msitu mkubwa uliojaa miti na majani mengi yakutambaa, maua ya kondeni na ndege wanaoruka huku na kule, huku njia ya watembea kwa miguu ikiwa imepita katikati.

Mfereji wenye maji yanayotiririka umepita katikati ya shamba kubwa, ambalo limejaa mimea tofauti tofauti kama vile majani, miti midogo midogo, maua na kwa mbele vipo vilima vidogo vidogo.

Barabara chakavu ambayo mwanzoni ilijengwa kwa kiwango cha lami, imezingirwa na uoto wa asili wenye rangi nzuri ya kijani; huyafanya mazingira yawe na mandhari nzuri na inayomvutia kila msafiri.

Mfereji unaopitisha maji taka yanayotiririka umepita katikati ya msitu wenye miti midogomidogo mingi, iliyojaa majani amabayo ni ya kijani kibichi sana kufanya mazingira yenye mandhari nzuri.

Ardhi iliyotambarare ambayo imejaa majani mengi yanayokauka, kutokana na majira ambayo yalikuwa hayana mvua za kutosha hivyo, kupelekea ardhi kupata ukame.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya msitu wenye majani machache na miti iliyokaa mbalimbali, ambayo haina kijani kibichi sana kutokana na upungufu wa mvua za mara kwa mara.

Eneo ambalo lina vilimavilima, mwinuko pamoja na mabonde, huku kukiwa limejaa uoto wa asili mwingi kama vile majani mengi yanayotambaa, maua ya kondeni na miti midogo midogo.

Ardhi ambayo ipo tambarare imejaa mchanga mwingi na katikati umepita mfereji wenye maji taka, huku kwa mbali kukiwa na miti midogo midogo yenye kijani kibichi kuyafanya mazingira mandhari yake ivutie sana.

Muonekano wa eneo lenye vilima vidogovidogo, vilivyojaa uwoto wa asili tofautitofauti pamoja na viumbe vilivyo hai, kama vile nyoka wenye sumu kali, wanaoishi ndani ya miti mikubwa.

Ardhi ambayo ni tambarare chini ya mlima mrefu, ambayo imejaa uoto wa asili tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na maua mazuri, ya kundeni majani yanayotambaa na miche midogo midogo ya miti.

Ardhi ambayo ipo tambarare yenye nyumba chache ambazo ni makazi ya watu, huku miti ikiwa ipo mbalimbali na majani yanakauka, kutokana na upungufu mkubwa wa mvua ambazo hazijanyesha muda mrefu.

Mazingira ya ardhi ambayo haina milima kukiwa na majani mengi na miti iliyokaa mbalimbali, nyumba chache za makazi ya watu huku mandhari ikiwa ni nzuri na inayovutia kwa kijani kibichi.

Mbuga ya wanyama iliyojaa uoto wa asili tofautitofauti pamoja na viumbe hai, ikiwa ni pamoja na pundamilia wenye rangi zao nzuri wamesimama wakiendelea na malisho, ili kuwa na afya nzuri na kupata virutubisho toka kwenye majani.

Barbara ya vumbi yenye mtelemko mdogo ambayo imezingirwa na majani na miti michache, ikielekea maeneo ambayo ni ya boneni na kunapatikana makazi ya watu.

Msitu ambao umejaa miti mingi iliyo mirefu na yenye matawi mengi na majani kwa wingi, ambayo ni matokeo ya msimu mzuri uliopita wa mvua zilizonyesha mara kwa mara na kufanya mazingira ya kijani mandhari inayovutia.

Mwanamke ambaye anafuga kuku na bata, siku hii amewafungulia watoke nje wapate hewa zaidi wakiendelea kula majani yanayowasaidia kupata virutubisho tofautitofauti vinavyowakinga na magonjwa hasa yanayoweza kuambukiza.

Wataalamu wa mifugo wamemtembelea mfugaji, ambae amejaza kuku wengi wa kienyeji kwenye banda, ili kuweza kuwapatia chanjo itakayowakinga na magonjwa mbalimbali yanayoambukiza na kuweza kukua na kupata ukubwa ambao unaohitajika sokoni.

Vifaranga ambavyo ndio vimetoka kutotolewa kwa kutumia mashine vikikendelea kula chakula, ambacho kimechanganywa na madini mbalimbali, yanayosaidia kukua vizuri na kuwakinga na magonjwa mbalimbali hasa yanayoweza kuambukiza.

Vifaranga ambao ndo wametoka kutotolewa kwa kutumia mashine za kisasa, wamewekwa kwenye tenga wanavyohamishwa na kupelekwa kwenye banda maalumu, lililofungwa taa za kutosha kuwapatia mwanga na joto ili waweze kukua kwa haraka.

Bata wanaofugwa nyumbani wamefunguliwa na kutoka nje ya banda, ili waweze kupata hewa nzuri na kula majani mengi ambayo yanawapatia virutubisho na kutaga mayai makubwa yanayostahili kutotolesha vifaranga.

Wataalamu wa mifugo waliomtembelea mfugaji wa kuku wa kienyeji, ili kuweza kumsaidia kuwapatia chanjo na kuwatibu wote ambao walikuwa ni wagonjwa wasiendele kuambukizana ugonjwa ambao umefanya wengi wakapoteza maisha.

Mbegu za mimea mbalimbali zimepandwa kwenye vitalu, zikiwa zimeota na kustawi vizuri kutokana na udongo wenye rutuba ya kutosha na umwagiliaji wa kisasa unaotumia mabomba.

Mbegu za kabichi, zipo ndani ya kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, tayari kwa ajili ya wateja mbalimbali, wakiwemo wa mashamba makubwa ya biashara na hata wale wenye bustani za nyumbani.

Mbegu za mboga za majani aina ya mchicha zimewekwa ndani ya kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, tayari kwa wateja wote wenye bustani au mashamba makubwa ya mazao ya biashara.

Mbegu za nyanya zimewekwa kwenye kifungashio ambacho kina maandishi mengi, yanamuelekeza mkulima namna bora ya kuzisia, ili hatimae apate miche mizuri na iliyo bora.

Mboga za majani aina ya majani ya maboga baada ya mbegu zake kusiwa sasa zimeota zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa, mkulima anaendelea kuzingalia ,kumwagilia na kupalilia hatimae ziweze kuwa tayari kuchumwa na matunda yake kuuzwa kwajili ya lishe za watoto.

Mbegu za majani ya maboga zimepandwa sasa zimeota na miche yake ni midogo, ikiwa na majani mawili mkulima anaendelea kumwagilia kupalilia na kuhakikisha anaweka mbolea ya kutosha, ili iweze kukomaa kwa wale ambao wanakuja kununua, na kwenda kuweka kwenye bustani zao.

Maharage ambayo yamepandwa kwenye shamba kubwa, yakiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa na majani yake mawili, mkulima anaendelea kuyapalilia, kuweka mbolea ya kisasa, inayouzwa kwenye maduka ya pembejeo za kilimo, ili aweze kupata mavuno mengi.

Nafaka mbalimbali za kilimo zikiwemo njugumawe, maharage, njegere zote zimewekwa kwenye mifuko, wakiuziwa watu tofautitofauti hasa wale wanaokwenda kuzichambua, kupata zilizo bora zaidi kwa ajili ya mbegu.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa dukani, zikiwemo za mboga za majani kama vile mchicha ambao hupandwa kwenye mashamba makubwa ya biashara, na baadaye kung'olewa kukatwa mashine yake na kupelekwa sokoni.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki, ndani zipo mbegu za mboga za majani aina ya spinachi, zinazolimwa na wakulima tofautitofauti hasa wenye bustani za nyumbani.

Shamba kubwa limepandwa mbegu za mahindi na sasa yameota kwa wingi, yamejaa huku yakiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa, yenye majani machache, mkulima anaendelea kuweka mbolea, kupalilia, ili hatimaye yafikie wakati wa kuvunwa.

Mkulima mdogo ambaye anajishughulisha na kupanda mimea tofautitofauti, ndani ya bustani ya nyumbani kwake na sasa kwa kutumia viriba amevijaza udongo mpaka juu na kuweka mbolea aina ya samadi, huku akipanda mbegu na sasa zimeota; miche yake ikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa.

Mimea tofauti tofauti imepandwa kwenye vitalu vingi, ambayo imemea na sasa micha yake inaendelea kustawi ili baadaye iweze kufikia hatua inayohitajika na kuuziwa watu mbalimbali, kama wale ambao wanakwenda kuipanda msituni.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi ya plastiki, ndani zipo mbegu za matikiti maji ambazo wakulima huzinunua kwenda kuzisia, na baadaye kupata mazao mengi ya biashara.

Mahindi yamepandwa kwenye shamba kubwa yakiwa kwenye hatua zake za mwanzo kabisa, kabla ya kufika majira ya kuchanua maua na baadaye kutoa ambayo yatavunwa yakiwa mabichi, na kuuziwa wajasiriamali wadogowadogo, hasa wanawake wanaokwenda kuyachemsha na kutembeza mitaani.

Vifungashio ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, zimewekwa dukani ndani yake zipo mbegu mbalimbali, kama vile za vitunguu maji, mboga za majani; tayari kwa wakulima wote kuzinunua kwenda kusia na kupata miche bora wanayoihitaji.

Mbegu za mboga za majani aina ya figiri zimewekwa kwenye kifungashio kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki, ,tayari kwa wateja wote wanaonunua jumla na hata wale wa rejareja wanaokwenda kuzipanda katika bustani zao za nyumbani.

Wakulima wa zao la biashara aina ya karanga wamezivuna tayari toka shambani zikiwa mbichi, sasa wanazianika zikauke vizuri na baadaye huenda kukobolewa kupepetwa, tayari kwa ajili ya walaji wa nyumbani na hata wanaozichanganya kwenye nafaka na kusaga.

Mkulima ambaye ametumia kitalu cha kisasa kusia mbegu za nyanya, tayari zimeota na zipo hatua za mwanzoni kabisa zenye majani mawili, akiendelea kuweka mbolea kupalilia na kumwagilia, mpaka miche itakapofikia wakati wa kutoka na kwenda kwenye mashamba makubwa.

Nafaka mbalimbali zinauzwa ikiwa ni pamoja na maharage ya njano na yale ya kijivu, mahindi, choroko, njugumawe ambazo wengi wa wakulima wa kijijini huzinunua kwenda kuzichambua na kupata mbegu mpya na kwenda kupanda kwenye mashamba yao.

Mbegu za mimea mbalimbali hasa ya chakula zinauzwa dukani , zikiwemo karoti, mboga za majani, pilipili hoho. Vyote hivi hupatikana katika mashamba yanayolimwa pembezoni mwa miji.

Mbegu za mimea tofautitofauti ambazo zimewekwa kwenye vifungashio vya plastiki, zinauzwa dukani, ikiwa ni pamoja na maua mazuri ya kondeni, na yale yanayopatikana kwenye makazi ya watu, ambavyo vyote ni kwa ajili ya wateja wa jumla na wale wa rejareja.

Mbegu za maboga zimewekwa ndani ya kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, tayari kwa wakulima kununua kwenda kuzisia na badae kupata mazao mengi ya chakula nyumbani ma biashara pia.

Mbegu za mboga za majani aina ya mchicha zimehifadhiwa ndani ya vifungashio vilivotengenezwa kwa kutumia bati, tayari kwa wakulima kununua kwenda kuzisia na baadae kupata mzigo mkubwa na kuingiza sokoni.

Ndani ya duka linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo, mteja amekishika kifungashio kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki, ambacho ndani yake kuna mbegu za chainizi ambazo amenunua na kwenda kuzisia, ili apate miche ya kuweka kwenye bostani yake ya nyumbani.

Shamba ambalo limelimwa na kupigwa matuta na juu yake tayari imepandwa mimea na mabomba ya kumwagilia yamefungwa yakiendelea kuhakikisha inapata unyevu wa kutosha ili baadaye apatikane mazao.

Mbwa anayefugwa nyumbani, mwenye rangi zake nzuri ya nyeusi na udongo akiwa amejipumzisha baada ya usiku kucha wa malindo, huku akisubiria kupatiwa chakula na maji ya kunywa.

Daktari wa mifugo hasa inayofugwa nyumbani, ameletewa mbwa mdogo; ambaye anamchunguza kwa umakini, aweze kujua changamoto aliyonayo na kumpatia matibabu.

Mbwa anayefugwa nyumbani akiwa anatoka ndani ya kibanda chake baada ya kupumzika, kutokana na kulinda usiku kucha na sasa anajiandaa kwa ajili ya wakati mwingine baadaye.

Mwanaume ambaye ni mzee anayefuga mbwa wengi nyumbani kwake, sasa ametoka nao nje ili kuwaonyesha mazingira tofautitofauti, wamezagaa mitaani na kuwatisha watu wote ambao wanatembea kwa miguu.

Mfugaji wa mbwa akiwa amemshika kichwa, huku amevaa mkanda shingoni. Na baada ya kuishi kwa muda mrefu wamekuwa marafiki, ambao wanaweza kuzungumza kwa lugha ya ishara.

Kibanda ambacho kimechongwa kwa kutumia mbao, kipo tayari kwa wanunuzi wote ambao wanafuga wanyama nyumbani kwao, kama vile mbwa na paka; ambacho kitakuwa salama hasa nyakati za usiku ambapo wanakuwa wanatembea wanyama wakali.

Ndege pori amesimama kwenye mojawapo ya tawi la mti, mwenye rangi yake nzuri ya njano miguuni na kwenye macho, huku mbawa zake mbili amezishusha chini kuzilaza na kumpatia muonekano mzuri unaovutia.

Ndege wa porini akiwa amejipumzisha juu ya nyaya za umeme, huku zikiwa hazimletei madhara ya aina yoyote kwa sababu hazijamenyeka wala kuchubuka maganda yake.

Mwanaume anayefanya kazi kwenye mbuga ya wanyama, amevalia mavazi yake yenye rangi ya kijani pamoja na kofia, amezishika chupa mbili zenye maziwa ambayo anamnywesha mtoto wa tembo, ili aweze kupata afya na kukua vizuri.

Baadhi ya wanyama wa porini wakitembea tembea ndani ya mbuga za wanyama ambayo imezingirwa na majani, maua na miti mirefu inayowapatia kivuli kizuri nyakati za jua kali.

Msitu mdogo unaopatikana kwenye mbuga za wanyama. Uliojaa uoto wa asili mwingi kama vile: majani, maua na miti michache; huku twiga amesimama katikati na shingo yake ndefu kuyafanya mazingiza yawe na mandhari nzuri inayo mvutia kila mtalii anayefika.

Wafanyakazi wa mbuga ya wanyama wakiendelea kuwanywesha watoto wa tembo maziwa ili waweze kukua kwa haraka, huku kwenye uzio wamezingilwa na watalii kutoka mataifa mbalimbali walio kuja kutalii na kutembelea ili waone maajabu ya uumbaji wa Mungu.

Ndege wa kondeni amesimama kwenye tawi la mti lililokauka. huku mbawa zake amezishusha chini kwa utulivu, na macho yake na miguu yenye rangi ya njano ikionekana, vyote kumpatia mvuto kwa kila anayemtazama.

Wafanyakazi na watunzaji wa mbuga ya wanyama, wakiwa wamevalia mavazi yao ya rangi ya kijani, mikononi wamezishika chupa za maziwa ambazo wanatumia kuwanywesha watoto wa tembo, ili waweze kukua vizuri na kuwa na afya nzuri.